Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia fulana za bluu nyepesi, wamesimama pamoja na kuskiliza mwanamke mmoja anayeshikilia karatasi, mifuko mikubwa mekundu yenye nembo nyeupe inawekwa chini.

Mtaalamu wa usafi amevaa suti nyeupe ya kujikinga na kinyago Cha gesi akitumia dawa za kupimizia sakafu. Mgongoni amebeba chupa ya blu yenye dawa na mkononi anaglavu za blu. Nyuma yake mwenye suti kama hiyo anaonekana.

Dawa ya anti biotiki inayoitwa Azithromycin. Sanduku linaonyesha jina la dawa Azicip mia tano na lina vidonge sitini vyenye kiwango cha gramu mia tano kila kimoja. Vidonge vimeachwa kwenye mfuko wa plastiki karibu na saduku lake.

Mfanyi kazi wa afya, akiwa na shati nyeupe na kitambaa kwa kichwa, akimtibu mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mamake ambaye amevalia kitambaa cha kichwa cha blue .

Mtu amevalia shati la waridi na kofia ya rangi ya zambarao ameketi kwenye kiti cha mbao. Mwingine amevalia fulana ya blue na barakoa anashika kifaa cha kupimia joto. Mwanaume wa tatu amevaa kofia nyeusi na fulana ya blue anashika kifaa kingine. Nyuma yao kuna makaazi yaliyojengwa kwa nyenzo za kiasili.

Mhudumu wa afya anatoa chanjo kwa mtoto mdogo. Sanduku la njano la Kojak Safety Box liko mezani. Mwanamke mwengine ameshika mtoto. Ndani ya chombo kidogo sindano na vifaa vingine vya matibabu viko tayari kutumika.

Wanawake wawili wamesimama karibu na tangi la maji la buluu lililounganishwa kwenye bomba. Mwanamke mmoja ameshikilia chombo cha manjano chini yake huku mwingine akifungulia maji. Shamba la mahindi lipo nyuma yao.

Daktari wa kike amevaa mavazi ya kijani akimchunguza mgonjwa aliyefunikwa shuka nyeupe. Kifaa cha utafitiaji wa moyo kiko kwenye meza karibu na kitanda. Madirisha yenye vyuma inaonekana juu ya ukuta.

Wafanyikazi wa usalama wakishughulikia kemikali hatari katika mazingira ya viwandani. Watu wawili wamevaa sutu ya kinga za dhahabu barakoa za uso na glavu nyekundu. Wanashika chombo chenye alama ya hatari cha rangi nyekundu.

Masoni kadhaa ya glasi yaliyojaa kile kinachoonekana kuwa poda ya kahawia nyepesi au dutu iliyosanifiwa. Yana vifuniko vya metali na yamewekwa juu ya like kinachofanana na zulia au kirangi kilichopangwa.

Muuguzi mwenye miwani na sare nyeupe na nyekundu anamtonea dawa mtoto mchanga aliyeshikiliwa na mama yake. Mwanamke huyu amevaa kofia nyekundu na ameshika mtoto kwa umakini .

Daktari amevaa koti jeupe, miwani, kofia ya nywele na barakoa. Anamzungumzia mtoto mdogo aliyeketi kwenye paja la mwanamke, labda mama yake. Anashikilia mfano wa taya na brush ya meno akimuonyesha mtoto. Chumba cha kliniki kina vifaa vya daktari wa meno na kabati za mbao.

Wanaume wawili wakiwa wamevalia barakoa wanapakia mitungi mikubwa ya gesi kwenye lori. Mwanamme mmoja nyuma yake anaubeba mtungi kuelekea mlango wazi. Mwingine akiwa na mavazi ya buluu anausongeza wake kuelekea sehemu ya nyuma ya gari hilo.

Wauguzi wawili wakiwa wamevalia sare zao wanawatunza watoto wachanga waliolala kitandani, karibu mama yao anawatazama kwa makini akiwa amevalia nguo za hospitali, chumba kina kuta za waridi.

Magari mawili ya mizigo yameteketea barabarani likiwemo lori la mafuta. Moshi mweusi mzito unapanda angani kutoka kwenye mabaki yanayowaka. Watu wengi wamekusanyika karibu na eneo la tukio wengine wakitumia simu zao za mikononi kupiga picha.

Mtaalamu wa afya ya mifugo au kilimo akifanya kile kinachoonekana kuwa utaratibu wa kimatibabu au uchunguzi wa ng'ombe, amevaa vifaa kamili vya kujikinga ikiwa ni pamoja na suti ya manjano inayong'aa, barakoa ya gesi na glavu za matibabu za samawati kuashiria kuwa wanafanya kazi Kwa nyenzo zinazoweza kuwa hatari au katika mazingira yenye uchafu.

Madaktari wawili wa meno wakiwa wamevalia barakoa na glovu, wanatibu moja aliyelala kwenye kiti cha meno, mmoja anashikilia vifaa na kuangalia kinywa huku mwingine akitumia kifaa cha kuvuta mate.

Mwanamke amelala kwenye kiti cha daktari wa meno, mdomo wake ukiwa wazi na kuangaziwa na mwanga wa buluu kutoka kwenye kifaa kinachoshikiliwa na mkono uliovalia glavu. Daktari amevaa nguo za buluu pia.

Daktari amevaa koti jeupe la maabara na taa kichwani akishika kifaa cha chuma kwenye meza yenye vitu vingi vya matibabu, kando yake Kuna mgonjwa ambaye amevaa shati ya rangi nyingi na anasikiza kwa makini. Nyuma yao watu wengi wamekaa wakisubiri.

Mwanamke ameketi kwenye kiti akiwa ameshika mtoto mdogo ambaye analala huku akiwa amevalia fulana la kijivu na aproni ya samawati yenye maandishi chini upande wa kushoto .Nyuma yao Kuna ukuta wenye rangi ya udongo na nguo nyeupe zenye rashi zilizowekwa alipokaa.

Mwanaume aliyevaa kofia nyeusi na fulana ya kijivu yenye nembo ya shirika la afya duniani, anatona matone ya chanzo kinywani mwa mtoto aliyebebwa na mwanamke mwenye kofia ya njano. Watu wengine wanakusanyika kwa nyuma.

Kopo jeupe la Feosol Ferrous Sulfate iron lina vidonge mia moja na ishirini. Kando yake kuna boksi jekundu lenye jina hilohilo pamoja na vidonge viwili vyeusi vya ziada.

Watu kadhaa wakiwa wamevalia barakoa wamesimama na kuketi kwenye benchi. Mwanamke mzee amevaa koti lenye kofia huku begi lake likining'inia begani. Mwingine ameshika pochi kubwa mkononi. Mbele, mtu ameketi kwenye meza akijaza fomu. Ukuta wa matofali unaonekana kwa mbali.

Mwanamme amekaa juu ya kitambaa chekundu akishika vitu mbaimbali vinavyotumika katika shughuli za kiasili kama vile pembe za wanyama, vitabu vilivyofunguka, chupa na viungo vingine. Baadhi vimefungwa na kamba, vingine ni makoko na mifuko.

Mhudumu wa afya amevaa koti la buluu, apron ya kijani kibichi, barakoa na glavu. Anashikilia kinago cha kupumulia usoni mwa mgonjwa aliyelala kitandani akiwa amevalia nguo na kofia za hostpitalini za blue . Chumba kinavifaa vya matibabu vilivyowekwa ukutani.

Chupa kubwa yenye rangi nyekundu iliyokolea imeegeshwa wino mbele ya mimea, lebo yake inasomeka Harriet's botanical arrowet ikionyesha ujazo wa lita moja.

Chumba cha upasuaji chenye timu ya madaktari wakiwa wamevalia sare za bluu, kofia na barakoa wakizunguka meza ya upasuaji. Vifaa mbalimbali vya matibabu ikiwemo skrini za kufwatilia vipo karibu pia.

Hali ya jumla inaonyesha mazingira ya utunzaji wa kimatibabu, ambapo mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti na anaonekana kuwa hoi. Muuguzi mmoja amevaa barakoa na glavu akimtunza mgonjwa.

Hii ni chupa ya virubitisho vya chalate ya chuma kutoka kwa chapa ya Oil vita. Inakofia nyekundu na vidoge sitini, lebo inaonyesha jina hilo kwa herufi kubwa za kahawia na alama ya kemikali ya chuma, ikionyeshwa katika kipengele cha muundo cha rangi ya manjano.

Chupa kubwa ya kinywaji chekundu, Labda cha miti shamba. Ikiwa imewekwa katikati mwa vitu mbalimbali vinavyotumika Katika matubiko au tiba za jadi. vikiwemo mitangi zilizopangwa na labda mnyama aliyekaushwa au kutayarishwa.

Mwanaume ameketi karibu na mashini mbili za kuwatunzia watoto wachanga akirekebisha nyaya za mojawapo. Zimetengenezwa kwa plastiki safi na zimefunikwa na vitambaa vya kitanda. Nguo za mtoto zenye rangi nyekundu na nyeusi zinaonekana kwenye moja.

Watoto wawili wanajaza maji kwenye vyombo vyao kutoka kwenye bomba lililopasuka, likiyatiririsha kwenye ardhi yenye tope, sehemu hiyo inaonekana kuwa chafu sana na isiyo salama.